Watu wengi wamekusanyika huku mmoja akitoa hotuba. Baadhi ya watu ambao wamekusanyika hapa wamevalia nguo rasmi za kazi za jaji. Kuna mmoja ambaye anatoa hotuba huku akitumia kipaza sauti

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma, kuna wahudumu ambao wameketi wakiwa wamevalia barakoa na mbele yao wakifinya kompyuta zao, pia kuna mtu anayengoja kuhudumiwa, anayewaongelesha.

Hili ni jumba la ofisi la Huduma Kenya. Mbele yake kuna wafanyikazi wake ambao wamevalia sare zinazofanana ambazo ni za kazi. Wamesimama kwenye laini huku wakipigwa picha.

Mwanaume anacheza mchezo wa kuruka. Aamevalia nguo lililo na jina lake mbele, na jina ni Kipchirchir. Mchezo huu wa kuruka huuchezwa sana sana wakati wa riadha. Kuna watu ambao wameketi kando wakiangalia.

Katika ofisi hili la huduma, kuna mwananchi ambaye ameketi akiongea na mfanyikazi katika ofisi hiyo. Wanaonekana kuongea huku mfanyikazi huyo akiangalia kompyuta yake.

Mashabiki wa timu ya mpira wamekusanyika kwa wingi sana huku wakishangilia timu yao inapocheza. Wengi wao wamevalia sare za mchezo zinazofanana huku kwingine wakivalia za rangi nyingine.

Huu ni wakati wa siasa na watu wanashabikia mtu wao. Kuna mtu ambaye amebeba picha ambayo imeandikwa Raila Kalonzo. Na pia kuna watu wengine ambao wanashabikia wakimfuata nyuma.

Wasichana wanacheza mpira wa mkono. Wasichana hawa wako kwenye timu mbili tofauti. Wamevalia sare ambazo hazifanani na pia kando ya uwanja kuna watu wachache ambao wanawashabikia.

Wafanyikazi kwenye ofisi la huduma wamevalia sare zao zinazofanana za kazi. Kuna wale ambao wameketi huku mbele yao wanafinya na kuangalia kompyuta zao, huku wengine wamesimama. Pia kuna watu ambao wanangoja kuhudumiwa na wameketi kwenye viti.

Wanachama cha ODM wamekusanyika. Wamevalia kofia ambazo zimeandikwa ODM. Mbele yao kuna kinara wao ambaye ni Raila, na anaongea kwenye kipaza sauti.

Rais wa Kenya na jaji mkuu wanaonekana kuongea huku wakitembea. Kando ya rais kuna afisa wa usalama ambaye amevalia nguo zake za kazi akiwa amesimama wima. Nyuma yao kuna watu wanaowafuata wakiwa wengi sana.

Wanariadha kutoka Kenya wamesimama na kupigwa picha. Nyuma yao kuna mashabiki wengi sana ambao wanawashabikia. Pia kuna mmoja ambaye ni mwanariadha na nguo yake haijaandikwa Kenya kama wengine.

Wanariadha wanashindana kwenye mbio. Wamepangana kwenye foleni. Huku wamevalia nguo ambazo mbele yao zina majina ya nchi wanazotoka. Kando ya uwanja, kuna watu ambao wamekusanyika wanao shabikia wanariadha hao.

Wahudumu wa huduma centre wametengeza hema nje huku wakihudumia wanchi. Wahudumu hawa wamevalia sare zao za kazi, huku wakiongea na wananchi waliojazana pale.

Majaji watatu wamevalia nguo zao rasmi za kazi. Pia kuna watu ambao wamevalia tu suti zao. Wanaonekana kuwa kwenye kituo cha polisi huku pia kuna polisi ambao wamevalia sare zao nyuma yao.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia wanatembea kwa wingi. Wamevaia nguo zinazofanana huku wengine wamepanda gari wengine waiwa wamekalia juu ya gari. Pia wengine wanakimbia.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wako kwenye uwanja na wamevalia sare zao rasmi za mchezo zinazofanana. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wameketi kwenye viti na wanashabikia timu hizi zinazo cheza.

Mashabiki wengi sana wa timu ya Kenya, wameketi kando ya uwanja wakishabikia wachezaji hao. Wamevalia nguo zinazofanana yenye rangi nyekundu. Kuna wale ambao wanaongea wakicheka huku wengine wanaruka.

Huu ni mchezo wa mpira wa wanaume wa mkono . Kuna timu mbili tofauti ambazo zinacheza mpira huu. Mpira huu huchezwa na mkono wala si mguu. Kando wa uwanja kuna mashabiki wanaoangalia mchezo huu.

Huu ni uwanja wa Nyayo na kuna mashabiki wengi sanaa ambao wamejaza viti huku wakishabikia timu ya Kenya ikicheza. Wamebeba bendera ya Kenya na pia wamevalia nguo za mchezo zilizoandikwa Kenya.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Kenya. Wamefurahia sana huku wakirukaruka na kurusha mikono hewani. Wamevalia nguo yenye rangi nyekundu zilizoandikwa mbele yao Kenya.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Kenya wameketi kando ya uwanja wakingoja kushabikia timu yao. Watu hao ni wengi sana na wameketi kwenye laini huku wengine wamevalia nguo rasmi za mchezo za Kenya.

Wanaofanya kazi katika ofisi za huduma, wamevalia sare zao rasmi za kazi na wamesimaam huku wakiongeleshwa na mkuu. Mkuu huyu amevalia suti.

Wachezaji wa mpira ya timu ya Bandari FC, wamekusanyika na wanafurahia. Wamevalia sare zao za mchezo ambazo zinafanana na mbele yao yana maandishi ya Bandari FC.

Hapa ni wakati ambapo aliyechaguliwa kuwa rais wa tano alikuwa anaapishwa. Amebeba bibilia juu huku akiwekelea mkono kwa kinachoonekana kuwa kitabu, ambacho kimebebwa na mkewe.

Wachezaji wa timu ya mpira ya Kenya wamejishindia kikombe ,wamebeba kikombe hilo juu huku wanashangilia na kufurahia, pia wamevalia sare zao rasmi za mchezo zinazofanana .

Mashabiki wa timu ya mchezo ya Gor Mahia wamevalia nguo zinazofanana na tena wamefurahia huku wengine wakicheka na kuruka. Kuna mmoja ambaye amevalia suti yenye rangi nyeupe.

Watu wengi wameketi kwenye viti katika ofisi ya huduma ya wananchi ya Kenya. Watu hawa wanangoja kuhudumiwa huku, wakihudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanacheza kwenye uwanja. Kuna timu mbili zinazocheza, moja ikiwa ya Posta na ingine ikiwa imevalia nguo nyekundu. Wachezaji hawa wanacheza bila mashabiki. Nyuma yao kuna maandishi ya police sacco stadium .

Msichana yuko kwenye ofisi za huduma. Msichana huyu ameketi kwenye kiti huku akiongea na muhuduma kwenye ofisi za huduma center . Mama huyo ambaye ni muhuduma amevalia sare za kazi na mbele yake ako na kompyuta anayoiangalia.

Hili ni ofisi la huduma na kuna huduma tofauti tofauti zinazopeanwa. Kuna msichana ambaye ameketi akiongea na mhudumu mmoja aliyekuwa anaangalia tarakilishi yake.

Mashabiki wengi sana wamekusanyika kwa uwanja. Kati ya mashabiki hawa kuna pia hadi watoto ambao wamechanganyikana na wakubwa. Mmoja amebeba kitu ambacho lina maneno ya Al-Azizia FC.

Aliyekuwa rais wa Kenya wa kitambo anaongea na jaji mkuu wa kitambo. Jaji huyu amevalia sare zake rasmi za kazi. Wanaongea huku wakiangaliana.

Hili ni ofisi la huduma la wananchi, kuna watu wengi ambao wameketi kwenye viti wakingojea kuhudumiwa, pia kuna askari ambaye amevalia nguo yake rasmi ya kazi, anayetembea humu ndani.

Katika hili ofisi la huduma, hawa wako kwenye kundi la kupeana cheti cha kuzaliwa. Ni wawili na wameketi huku mbele yao wakiwa na tarakilishi wakingoja mtu wa kuhudumia.

Hili ni ofisi la Huduma Centre. Ofisi hili ni pahali ambapo watu huenda kusaidiwa. Wafanyikazi wa ofisi hili wamevalia sare zinazofanana. Wananchi ambao wanangoja kuhudumiwa wameketi kwenye viti ambavyo vimepangwa kwenye laini.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamekusanyika kando ya uwanja. Ni wengi sana na wamevalia nguo zinazofanana. Kati yao kuna mmoja aliyebeba kitu kwenye kichwa akiangalia camera .

Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, anaongelesha mama ambaye amebeba mtoto wake. Mama huyu anaangalia Rais huku akitabasamu, kwa mkono amebeba kibarua nyeupe ambayo amepewa na Naibu wa Rais. Nyuma yake kuna watu waliovalia suti yenye rangi nyeusi ambao wanawangalia.

Wasichana ambao wanashabikia timu ya Gor Mahia wamevalia sare ambazo zimeandikwa Gor Mahia. Pia wengine wamevalia nguo nyeupe zilizoandikwa Tuzo. Wanaonekana kuwa wanatembea wakijadiliana.

Mashabiki wa timu ya mpira wengi sana wamekusanyika kando ya uwanja huku wakishangilia. Kuna mama mmoja ambaye amejifunika na bendera ya Kenya na anapeperusha mikono juu.

Jaji mkuu na rais wa Kenya wanatembea kwa pamoja. Jaji huyu amevalia nguo zake rasmi za kazi huku rais akiwa amevalia suti. Wanatembea huku nyuma yao kuna askari na watu waliovalia suti.

Mashabiki wa timu ya mpira wamekusanyika huku wamevalia nguo zinazofanana. Wanacheka wakiangaliana huku wengine wakiwa wamevalia kofia.

Watu wengi wamepanga laini huku wakijiandikisha jina kwenye kitabu. Kuna mtu ambaye ni mhuduma na amesimama akiangalia foleni hizo zinazosonga.

Wachezaji wa kike wamevalia sare zao za michezo huku wamekusanyika pamoja wakiongea, wanaonekana kujadiliana kabla ya kuanza mchezo. Kando ya uwanja kuna mashabiki wachache ambao wameketi.

Mashabiki wa mpira wa timu ya Kenya wamekusanyika. Wamevalia nguo ambazo zimeandikwa Kenya, huku wengi wao wakivalia za rangi ya nyekundu.

Majaji watatu ambao wamevalia nguo zao rasmi za kazi, huku wakiwa wamebeba barakoa mkononi, wamesimama kwenye laini huku wakipigwa picha wakitabasamu.

Hapa kwenye ofisi ya Huduma wafanyikazi wamevalia sare zao za kazi huku wakiwa wamekaa na pia wamevaa barakoa. Kila mfanyikazi anaonekana kutumia tarakilishi lake.

Kuna mporomoko wa udongo na kuliko na mporomoko kuna maji ambayo yamekusanyika. Maji haya ni machafu na tena hayasongi. Kando na hapo kuna nyumba na pia kuna watu wanaotembea kwenye barabara, huku wengine wanaendesha pikipiki.

Mashabiki wa timu ya Kenya wako kando ya uwanja na wanashabikia timu hiyo inapocheza. Baadhi yao wana vuvuzela kwenye mkono huku wengine wamebeba bendera ya Kenya. Pia wamevalia nguo ambazo zina michoro ya bendera ya Kenya.

Mashabiki wengi sana wako kwenye uwanja wa mchezo wa Nyayo. Shabiki hawa wamevalia tofauti, huku wengine wakivalia nguo za mchezo za timu ya Kenya na wengine wamebeba bendera.

Mschana amebeba nguo ambalo limeandikwa bandari FC, hapo kwenye uwanja huu upya kando yake kuna watu waliovalia mavazi za mchezo, zilizoandikwa bandari FC.

Wachezaji wa mpira wako uwanjani na wanacheza. Kuna timu mbili tofauti na pia zimevalia sare za mchezo zilizo zenye rangi tofauti. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana.

Wachezaji wa mpira ya kandanda wamejishindia kikombe na wanashangilia huku wakirusha mikono juu. Kuna mmoja wao ambaye ameshikilia kikombe, huku wengine wakiwa wamevalia medali kwenye shingo.

Katika uwanja huu wa mchezo kuna wanariadha ambao wanajitayarisha kwa kukimbia. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wameketi na kushangilia wanariadha hawa.

Mtu anapigwa picha akiwa ameshikilia na kuonyeshana kipande chake. Watu hao wote wamevalia barakoa huku mmoja amevalia nguo ya kazi ya huduma.

Rais wa Kenya anashabikia timu ya Kenya ya mpira ikicheza. Amefurahia na tena amesimama akipeperusha mikono juu. Nyuma yake pia kuna mashabiki wengine ambao nao wameketi tu.

Timu mbili zinacheza mpira wa kandanda. Timu hizi mbili zimevalia sare ambazo hazifanani. Pia kando ya uwanja kuna mashabiki ambao wanashabikia hizi timu mbili zinazocheza.

Rais wa Kenya anatembea huku akiongea na jaji mkuu wa Kenya. Jaji huyu amevalia sare za kazi. Pia rais anamwonyesha saa ilio mkononi mwake huku wakitabasamu.

Jaji mkuu wa Kenya anatoa hotuba. Anatumia kipaza sauti, huku kuna mengine mengi ambayo yamepangwa mbele yake. Nyuma yake kuna watu ambao wamesimama.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamekusanyika kwa wingi sana kando ya uwanja. Baadhi yao wamevalia nguo ambazo zimeandikwa Gor Mahia na pia kuna wale ambao wamevalia ambazo hazijaandikwa.

Hili ni ofisi la huduma center na kuna wafanyi kazi ambao wamevalia sare zao za kazi. Wameketi huku mbele yao kuna computer wanazoangalia na kufinya. Pia kuna watu ambao wanangoja kusaidiwa.

Hema imetengenezwa kwenye uwanja na kwenye hema hili kuna wahuduma wa Huduma Center. Wahuduma hawa wamevalia sare zao za kazi huku kuna watu wengi ambao wanangoja kuhudumiwa. Watu walio hapa wote wamevalia barakoa.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanapiga picha wakiwa wamefurahia sana. Wawili wao wamejipaka rangi usoni. Huku rangi wanazojipaka zinaonyesha bendera ya Kenya. Pia nguo walizovaa mbele yao yana maandishi ya Kenya.

Mashabiki wa mpira wapo kando ya uwanja. Wameketi na tena wanashabikia timu ya Kenya inapocheza. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi nyekundu.

Katika ofisi hili la huduma, kuna watu ambao wameketi mbele ya tarakilishi. Tarakilishi hizo zimewashwa na zinaonyesha. Pia kuna watu ambao wanahudumiwa, huku viti ambavyo vimepangwa navyo viko wazi na havina watu.

Wachezaji wamefurahia kwa kuwa wamejishindia kikombe, wamebeba kikombe hicho juu, huku wakirukaruka na kushangilia, nyuma yao kunaoonekana waliokuwa mashabiki pia.

Rais wa tano wa Kenya anaapishwa. Amebeba bibilia huku bibi yake akiwa kando yake. Kuna jaji mkuu ambaye anamwambia kile ambacho anafaa kusema. Pia kuna umati wa watu ambao wanashuhudia.

Wanaume wanacheza mpira wa kandanda, kuna timu mbili ambazo zimevalia sare za mchezo zenye rangi tofauti, pia kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana.

Watu wengi wamekusanyika mbele ya ofisi ya Huduma Centre . Wengine wameketi huku wengine wamesimama kwenye foleni. Wanangoja kuhudumiwa huku wanahudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Mashabiki wengi sana wa timu ya tusker, wamekusanyika kando ya uwanja huku wakishabikia timu hiyo ikicheza. Wengi wao wamebeba bendera ya Kenya wakiipeperusha juu. Pia wamevalia nguo za kufanana na zinazoshabikia timu hiyo.

Jaji mkuu wa Kenya ambaye amevalia kitenge na shanga shingoni, anatoa hotuba akitumia kipaza sauti. Nyuma yake kuna mchoro wa bendera ya Kenya.

Mashabiki wengi sana wa timu ya Kenya wako kando ya uwanja. Mashabiki hawa wamevalia nguo zinazofanana na zile za wachezaji wa timu ya Kenya. Wamesimama wakipeperusha bendera huku wakishangilia.

Wanasiasa wawili wameshikana mikono wakicheka, mmoja wao akiwa aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya wa kitambo. Amevalia nguo nyekundu iliyo na mchoro wa jina ya jubilee. Nyuma yao kuna watu wengi sana.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma na ni kwenye mlango, mahali ambapo watu wakingiia wanaongeleshwa na kusema shughuli ambayo imewaleta. Kuna wasichana wawili ambao wameketi kwenye viti huku wakiangalia kompyuta zao.

Hapa ni sokoni pahali ambapo watu wanauza. Kuna watu ambao wamevalia nguo za siasa zikiwa na jina ya mama miradi Millicent Omanga pia kuna mtu anayeuza mayai.

Huku ni kwenye ofisi za huduma. Kuna wafanyikazi ambao wameketi kwenye laini huku mbele yao wana tarakilishi zao. Tarakilishi hizi zimewashwa na pia wanaziangalia huku wakihudumia watu.

Mashabiki wengi sana wamekusanyika kando ya uwanja huku wanacheka na kushangilia. Baadhi yao wako na bendera ya Kenya huku wengine wamevalia sare za mchezo.

Jaji mkuu ambaye amevalia sare zake za kazi, amesimama kupigwa picha na rais wa Kenya ambaye amevaa suti. Nyuma yao kuna watu wengi sana ambao wamesimama pia.

Timu mbili tofauti za mpira wanacheza uwanjani. Huu ni mchezo wa kandanda. Wamevalia sare tofauti tofauti, huku kando ya uwanja kukiwa na mashabiki wengi sana.

Rais wa Kenya na naibu wake pia jaji wa kitambo na jaji wa saa hizi wa Kenya wamesimama kwenye laini wakipigwa picha. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya inayopeperuka. Majaji hao pia wamevalia nguo zao rasmi za kazi.

Timu mbili zilizovalia sare yenye rangi tofauti, zinacheza mpira wa kandanda. Kando ya uwanja kuna watu wengi sana ambao wanashabikia timu hizi zinazocheza.

Watu wengi sana. Wako kwenye ofisi za huduma center. Kuna wahudumu ambao wamevalia sare za kazi zinazofanana kwenye ukuta kuna runinga ambayo limewashwa. Kuna watu ambao wameketi kwenye viti wakingoja kuhudumiwa.

Huu ni mchezo wa kuruka. Mchezaji huyu anaruka huku akiangaliwa na watu wengine. Kando yake kuna wanaongoja kucheza pia huku hamna mashabiki kando ya uwanja.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamevalia sare zao za mchezo, huku wakishangilia wengine wakipiga firimbi. Pia kuna wengine ambao wameketi na wametulia.

Aliyekuwa rais wa kitambo wa jamhuri ya Kenya anaapishwa . Amebeba bibilia huku bibiye akiwa kando yake. Kuna jaji mkuu ambaye pia amesimama wakiwa wamevalia sare zao rasmi za kazi. Watu wengi sana wamejaza uwanja wakishabikia na kuangalia.

Huu ni mchezo wa mpira wa wasichana. Wasichana hawa wanacheza mpira wa mkono wa kurusha. Pia ni timu mbili na zimevalia nguo yenye rangi tofauti.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Kwenye ofisi hii kuna wafanyikazi ambao wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana za kazi. Wanaongeleshwa huku wakiangalia mtu mmoja anayewaongelesha. Pia kuna viti ambavyo vimepangwa pahali ambapo watu huketi wakija kuhudumiwa.

Watu wa chama cha ODM, wanatoa hutuba, wamesimama kwenye foleni kuu wamevalia kofia ambayo yameandikwa ODM. Mmoja wao anaongea kwenye vipaza sauti vingi sana vilivyo wekwa mbele yake.

Wachezaji wa mpira wako uwanjani. Wamevalia sare zinazofanana na ni sare zao za mchezo. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wanawashabikia wakicheza.

Wachezaji wa mpira wa timu ya Kenya wamepangana kwenye laini wakingoja kuenda uwanjani kuanza mchezo, wamevalia sare zao za mchezo ambazo zina maandishi ya Kenya mbele yao.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wanacheza mpira kwenye uwanja. Wamevalia sare tofauti tofauti huku wakicheza na kukimbizana uwanjani. Kando ya uwanja kuna mashabiki ambao wanaangalia wanavyocheza.

Watu wengi wamepanga laini kujiandikisha na Huduma Namba. Watu hawa wanasaidiwa mmoja baada ya mwingine huku mhuduma huyu aliye na tarakilishi akiwasaidia.

Wanasiasa wa chama ya Jubilee wamekusanyika pamoja, wamevalia kofia zenye rangi nyekundu na zimeandikwa tuko pamoja. Mama mmoja anaongea huku akitumia ishara za mkono.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa timu ya KDF . Wamevalia sare zao za mchezo huku wamesima kwenye laini kupigwa picha. Wako tayari na wanangoja mchezo uanze.

Wanachama cha ODM wamekusanyika na tena wamesimama kwa ajili ya kutoa hotuba. Kuna mmoja wao ambaye amesimama mbele ya kipaza sauti na anaongea huku wengine wamesimama nyuma yake.

Hapa ni kwenye ofisi za Huduma za serikali. Kwenye ofisi hii, kuna mtu ambaye amevalia barakoa na sare lake za kazi. Ameketi huku mbele yake kuna kompyuta. Anaonekana kuwa hana mtu wa kuhudumia.

Mashabiki wa mpira wa timu ya Kenya wanashangilia sana. Mashabiki hawa wamevalia nguo za michezo ya Kenya zenye rangi nyekundu. Pia kuna wale ambao wamebeba bendera na wanazipeperusha juu.